Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki, unaweza kuona mabomba meupe yaliyopangwa kwa utaratibu juu ya fremu imara ya chuma. Ndani ya mabomba haya, kuna mimea midogo, michanga inayoanza kukuwa. Mfumo huu wa haidroponiki unaonekana kuwa ndani ya chumba au eneo lililofunikwa. Kwa jumla hii ni njia bunifu ya kilimo ambayo haitumii udongo, badala yake mimea hupata mahitaji yake ya lishe moja kwa moja kutoka kwa maji.

Hii ni mfumo maalum ya kilimo unaojulikana kama haidroponiki. Unaweza kuona mabomba meupe yaliyopangwa kwa utaratibu juu ya fremu imara ya chuma. Ndani ya mabomba haya kuna mimea midogo michangaa inayoanza kukua. Chini ya mfumo huu kuna ghala la maji nyeusi. Ghala hilo labda linatumika kuhifadhi maji yenye virutubisho muhimu ambayo hutumika kulisha mimea.